Picha inaonyesha shamba la kisasa cha kilimo cha hydroponic , kilichopo ndani ya chumba chenye paa la plastiki, kama vile greenhouse , mimea midogo ya kijani kibichi imepandwa kwenye mashimo maalum, yaliyo kwenye mabomba meupe, yanayotumika ku, sambaza, virutubisho, kupitia, mfumo wa maji, badala ya udongo.

Picha inaonyesha kundi la ng'ombe wa maziwa wenye rangi nyeusi na nyeupe wakiwa katika zizi la kisasa la kufungia mifugo. Ng'ombe hao wamesimama kwenye sehemu maalumu inayotengenezwa kwa vyuma wakionekana kuwa katika mchakato wa kulishwa au kukamuliwa maziwa.

Hii ni eneo kubwa ya kilimo labda lililoko mashambani na inaonyesha ukuwaji wa mazao ya nafaka. Manthari ya nyuma inaonyesha mlima au vilima ambavyo vimefunikwa na miti na mimea mingine ya kijani. Anga lina mawingu meupe na blue ikionyesha kuwa ni mchana na hali ya hewa ni nzuri sana.

Hii ni shamba ya kisasa liliofunikwa kwa plastiki lililojulikana kama nyumba ya kuotesha mimea. Ndani ya nyumba hii kuna mimea ya kijani kibichi yaliyostawi vizuri, ikiashiria kuwa yanatunzwa kwa uangalifu mkubwa. Picha hii inaonyesha maendeleo ya kisasa katika sekta ya kilimo, yakilenga kuongeza uzalishaji na kudhibiti hatari za mazingira kama ukame, na magonjwa ya mimea.

Hii ni taswira ya shughuli za kilimo kikubwa na matumizi ya mashine za kisasa, katika kuandaa ardhi kwa ajili ya kilimo. Inaweza kuwa katika eneo lenye ardhi yenye rutuba na inayofaa kwa kilimo. Mandhari ya nyuma inaonyesha shamba kubwa lisilo na miti mingi na kuna mlima au vilima mbalimbali.

Hii ni shamba ambayo iko na mimea lakini yaonekana imekauka. Lakini pale kuna pipe ambayo itaweza kusiadia maji kuingia kwenye mimea. Maana kuna mimea tofauti ambayo imeweza kupandwa.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani. Maji yanatoka kwenye bomba ndogo kwa matone madogo, moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Mimea michanga ya mboga mboga inaonekana ikikuwa kwenye udongo huku matone ya maji yakidondoka taratibu kutoka kwenye vipenyo vya bomba. Huu ni mfumo wa kisasa wa umwagiliji ambayo huokoa maji na kuongeza ufanisi wa kilimo.

Hili ni shamba la kilimo ambalo linamwagiliwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa mifereji. Kuna mfereji mkubwa wa maji katikati ya picha ambao umeunganishwa na mpira au mabomba madogo madogo yanayo elekeza maji kwenye mimea iliyo pandwa pembeni kwa mfereji. Mimea inaonekana kuwa katika hali ya ukuaji na ina afya nzuri.

Hii ni shamba lililoandaliwa vizuri kwa kilimo ambapo mfumo mwa umwagiliaji wa matoni umetumika. Mistari ya mabomba ya plastiki imewekwa kwa mipangilio mzuri, juu ya udongo mwekundu, tayari kupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi hii ya mimea. Katika upande wakulia wa picha kuna mimea changa iliyopandwa kwa safu nadhifu, huku upande wa kushoto unaonekana kuwa ni mmea mwingine unayokuwa.

Picha inaonyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo bomba jeusi lililotobolewa na tone la maji lionekana likidondoka kuelekea kwenye udongo karibu na mmea mchanga wa kijani. Udongo unaonekana kuwa kavu lakini maji yadondoka moja kwa moja karibu na mizizi ya mmea.

Hii ni eneo kubwa la ardhi lililoandaliwa kwa ajili ya kilimo. Udongo umeonekana kuchimbwa na kuandaliwa ukiwa na mistari iliyonyooka inayoaunda matuta au mashimo. Ardhi inaonekana kuwa na rangi ya kahawia au udongo mwekundu, ikionyesha udongo wenye rutuba. Kuna mimea midogo michache inayosambaa kwenye ardhi pia.